Kundi la watu wengi wao ni wanawake wamevalia fulana za buluu nyepesi yenye maandishi. Wako kwenye mkutano na mmoja amesimama mbele akiongea. Chini kuna mifuko nyekundu yenye alama nyeupe.

Muuguzi wa kike anamshughulikia mtoto mchanga kwa kumfunika na blanketi. Amevaa mavazi ya hospitali, ya kijani kibichi na ana stethoskopu shingoni. Nyuma yao kuna vifaa na mashini ya matibabu.

Chumba cha daktari wa meno. Amevaa koti jeupe, barakoa na glovu za blue akimtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti, msaidizi wake amesimama karibu na yeye. Kuna taa kubwa juu na vifaa vingine. Kando pia kuna sinki ndogo.

Eneo lililofurika baada ya mvua kubwa, kuna watu wawili wakiwa ndani ya maji hayo yenye tope. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zilizopangwa bila mpangilio huku baadhi yao zimeharibika.

Mkulima shambani amevaa kofia na barakoa amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni. Anatumia bomba refu la rangi nyekundu. Nyasi zimefunikwa na ukungu huo.

Mtoto mdogo ameshikiliwa na mama yake wakiwa kliniki. Daktari wa meno ambaye amevaa kofia nyeupe, barakoa na miwani anachunguza mtoto. Anashikilia kinyanga cha rangi nyekundu kwenye mkono. Nyuma yake kuna madirisha yenye pazia.

Kituo cha afya daktari aliyevaa barakoa ameketi anakabiliwa na mwanaume ambaye mgongo wake unaonekana. Kwenye meza kuna sanitizer ya mikono na baadhi ya karatasi.

Mwanamke mmoja ameketi kwa umakini akichunguzwa sikio na mtaalamu wa afya anayetumia kifaa cha kupima usikivu. Mabegani ameweka leso nyekundu. Kando yao pia kuna watu wengine wameketi wakiwa kwenye shughuli zao.

Mwanaume anayefanya kazi katika eneo la viwanda, amevaa koti na kofia jeupe na barakoa. Ameshika chupa ya kijani kwenye mkono akichunguza mitungi mikubwa ya gesi. Juu ya ukuta kuna ishara yenye maandishi Inspector Area

Mtaalamu wa macho akiwa amevaa barakoa na shati jeupe akimchunguza mwanamke mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti na anaangalia ndani ya kifaa. Kando yao pia kuna vifaa vingine vya hospitalini.

Mkulima shambani amevaa suti kamili ya kinga ya manjano, barakoa na glavu za bluu. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni, mimea mingi midogo inaonekana kupandwa kwa safu na udongo unaonekana kuwa umeandalizwa vizuri.

Tukio la huduma za kijamii. Kuna mwanamke amevaa kofia ya blue na ameshika mtoto mkononi. Kando yake mwingine ameketi. Nyuma yao kuna wengine wamevaa fulana za njano. Kwenye meza kuna chupa ya sanitizer .

Wodi ya watoto wachanga kwenye hospitali. Wauguzi wawili wanawahudumia. Kuna vitanda maalum, vifaa vya matibabu, mashini za kuwasaidia kupumua. Mazingira pia yanaonekana safi yametayarishwa kwa ajili ya kuwatunza.

Mzee amevaa nguo nyeupe na kofia anachungulia ndani ya sanduku lake lililobeba vitu vidogo vidogo vinavyoonekana kama dawa ya kienyeji, pia kuna karatasi kadhaa mezani na maua ya machungwa pembeni.

Mzee amevaa kofia nyeupe na koti jeupe. Ameinama juu ya sanduku linaloonekana kuwa na pakiti ndogo ndogo na vitu vingine vya matibabu. Pia kuna karatasi na maua ya machungwa kwenye meza, ni kama anahudumia wateja wake.